Wahudumu ambao wanafanya kazi katika Huduma Centre ambapo kama kuna shida yoyote labda kuna shida ya birth certificate, death certificate unataka kujua kitu basi unakwenda pale.

Watu wakiwa kwenye foleni wakingoja kuhudumiwa katika chumba cha Huduma Centre wakiwa wanatazama jinsi wanavyohudumiwa na mhudumu.